Hawa ni wanafunzi walio kwenye basi. Wanafunzi hawa wana vipakatakilishi na kunao walio na simu. Vifaa hivi vinatumika ili kupata mtandaoni. Vifaa hivi vinatumika ili kufadhili masomo ya wanafunzi hawa.

Hili ni darasa, darasa hili lina madirisha mawili mapana. Katika darasa hili, kuna madawati na viti vya rangiya samawati. Darasa hili limepangwa kwa mpangilio maalium ambapo kila dawati lina kiti chake.